Huu ni mtambo wa kawi katika kiwanda cha nguvu za umeme. Mtambo huu umetengenezwa na vyuma vingi mno. Chini kumewekwa changarawe, mawe na mbao. Wafanyikazi katika mtambo huu wamo kazini wakiwajibika ipasavyo.

Mnara huu wa umeme wa msongo mkubwa, humo katikati mwa pori. Twiga amesimama karibu na muundo mbinu huu kwa utulivu. Mandhari ya kijani kibichi na anga ya mawingu inapendeza. Nguzo hii katika sehemu kama hii, inaashiria muingiliano wa mazingira ya asili na maendeleo.

Hii ni mitambo ya kuzalisha umeme kwa kutumia joto ardhi, ambapo mvuke kutoka ardhini hubadilishwa kuwa nishati ya umeme. Wahandisi na mafundi hutumia teknolojia maalum kuhakikisha mchakato huu unafanyika kwa ufanisi mkubwa. Nishati inayozalishwa hutumika kuendesha viwanda, nyumba na huduma mbalimbali za kijamii. Umuhimu wake upo katika kupunguza utegemezi wa mafuta, kulinda mazingira na kuongeza uhakika wa nishati endelevu.

Hiki ni kituo cha kupozea umeme. Kina nguzo nyingi za chuma. Kimejengwa chini ya anga la buluu. Kiko na mawe ya changarawe chini.

Hiki ni kituo cha kupokea na kusambaza umeme. Ni kikubwa sana na chenye nyaya nyingi, kimezungukwa na uzio katika eneo kame na chini ya anga safi.

Sanamu hizi mbili zinaonyesha wapiganaji wawili wa maumau, mwanaume na mwanamke kwenye kumbukumbu. Wameshika bunduki na kikapu.

Mandhari haya yanaonyesha mti mmoja ukiwa umetokeza dhidi ya machweo ya jua labda katika hifadhi ya wanyama. Anga lina rangi ya waridi na machungwa na kuna vichaka chini.

Huyu ni kifaru mweupe ambaye anatembea kwenye ardhi ya vumbi karibu na miti ya majani. Huenda ikawa hii ni hifadhi ya wanyama au porini. Mnyama huyu ana ngozi nene na pembe kubwa puani.

Hapa ni katika maabara. Kuna watu mbalimbali wanaofanya kazi zao. Wanapima, kuangalia na kuunganisha kemikali tofauti. Wote wamevalia kanzu lenye rangi nyeupe kama ilivyo desturi ya wanasayansi. Kuna mwanamke mmoja na wanaume watatu ndani ya chumba hiki.

Hawa ni wanyama wa pori walio katika mbuga au hifadhi la kitaifa. Kuna simba wa kiume aliye na manyoya meusi shingoni na mwenzake ni wa kike. Kulinda nafasi kama hizi za misitu na kutunza rasilimali kama hii inachangia mno kama vile kukuza uchumi wa nchi kupitia utalii na kazi kwa wenyeji.

Tumbili mdogo ameketi juu ya mzoga wa mti unaoning'inia juu ya maji. Kivuli chake kinaonekana vizuri juu ya uso wa bwawa tulivu. Vichaka vya kijani vinazunguka eneo hili vikionyesha uzuri wa asili. Mazingira haya yanatoa utulivu na uvutia na mandhari yakuvutia kwa wapenzi wa wanyama pori.

Hili ni jumba lenye rangi ya samawati. Katikati mwa jengo hili, kuna ukuta mwenye rangi ya kijani kibivu na katikati mwa ukuta huu kuna mti miwili mifupi yenye matawi machache. Kuna kidimbwi kidogo chenye maji machafu na kuna mawe yaliyopangwa kanakwamba ni jiko la mawe matatu na nyungu.

Huu ni msitu wenye miti na majani mengi. Mandhari ya kijani kibichi na mawingu meupe na ya samawati yanavutia mno. Umuhimu mkuu wa kutunza mazingira yetu ni kwamba itachangia mno kwa kuleta hewa safi na misimu ifaavyo.

Hapa ni katika mtaa wa mabanda. Kuna takataka nyingi ambazo zimemwagwa, zingine zinachomwa na kuna watu ambao wanazikagua. Watoto wawili wanapita kando wakiwa wanayoka shuleni.

Mwanamke aliyevaa rinda leusi ako katika harakati ya kufua karatasi chafu, kuna uwezekano ya kwamba anataka kuzitumia au kuziuza.

Hapa ni mto wa Nairobi, mji mkuu wa Kenya. Unapitia katikati ya jiji na umekuwa ukikabiliwa na uchafuzi wa mazingira kwa muda mrefu unaotokana na taka za majumbani, za viwandani na maji taka ambayo hutupwa moja kwa moja kwenye mto.

Hawa ni pundamilia wanaovuka barabara ndani ya mbuga ya wanyama karibu na jiji. Wanyama hawa wanahama kutoka sehemu moja kwenda nyingine kutafuta malishe na maji. Hali hii inaonyesha jinsi mazingira ya asili yanavyoweza kuwepo karibu na miji mikubwa. Uhifadhi wa maeneo haya husaidia kulinda uridhi wa viumbe hai na kukuza utalii endelevu.

Watu hawa wamevalia mavazi ya kitamaduni wakiigiza au kucheza ngoma za kiasili jukwaani. Wameshikilia fimbo na wako kwenye ukumbi wenye viti vingi vya kijani.

Mwanaume huyu mweusi aliyevalia mkoba mgongoni ameshika mamba mdogo mikononi mwake amesimama kwenye njia yenye kivuli. Nyuma yake kuna ukuta wa mawe ulio funikwa na mimea mingi.

Hapa ni porini, ni kubwa sana na lenye nyasi nyingi. Twiga zaidi ya kumi wanatembea kwenye mistari wakiwa malishoni. Kuna kidibwi kilichokauka maji ambapo baadhi yao wamesimama. Hawa ni mojawapo wa wanyama wanaowavutia watalii nchini.

Hili ni ziwa. Mti mmoja mkubwa unasimama peke yake karibu na maji na nyasi za kijani kibichi zimeenea kote. Anga lina mawingu ishara ya hali ya hewa ya kitropiki na mandhari kwa ujumla inaonyesha utulivu na uzuri wa asili. Hali hii ya amani inaweza kupatikana katika mbuga nyingi za wanyama na hifadhi za Kenya.

Hawa ni twiga watatu ambao wako katika mazingira ya pori. Wanyama hawa wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na miti na mimea mingi labda katika hifadhi ya wanyamapori au eneo la asili.

Hawa ni wachezaji wa nyimbo za utamaduni. Wana umaarufu wa kuimba na kukatika. Mavazi yao yanaashiria mada, kabila au mila na desturi. Wanajiaandaa ili waweza kupata umaarufu wa kutumbuiza wageni katika tamasha.

Mandhari inaonyesha njia iliyotengenezwa kwa matofali mekundu, iliyopambwa na mimea ya kijani pande zote mbili. Njia hii inapita katikati ya eneo la miti, ikionyesha mandhari ya asili iliyotunzwa vizuri. Eneo hili linaweza kuwa bustani au hifadhi, inayowapa wageni nafasi ya kutembea na kufurahia mazingira tulivu. Muundo wa matofali na mpangilio wa mimea, unaonyesha umakini katika uundaji wa nafasi hii ya umma.

Hii ni sehemu ya mapumziko, iliyo ndani ya mazingira ya asili, ambapo hufanyika utalii wa mazingira au mapumziko ya wageni. Eneo hili hutoa nafasi ya kufurahia, utulivu na mandhari ya asili. Shughuli hizi huleta manufaa kama kukuza sekta ya utalii na kutoa ajira kwa wenyeji.

Wanaume hawa wanaonekana kwamba wako katika vitengo tofauti vya serikali. Wamekuja hapa ili kupanda mti. Wameushika mikononi wakiwa tayari kupigwa picha ili waupande.

Haya ni mandhari ya bonde lenye uoto wa asili unaostawi vizuri. Eneo hili linaweza kuwa sehemu ya hifadhi inayolindwa kwa ajili ya maisha ya porini. Mazingira kama haya husaidia kudhibiti mabadiliko ya tabianchi na kuhifadhi vyanzo vya maji. Manufaa yake ni kulinda viumbe hai na kusaidia uchumi kupitia shughuli endelevu.

Kijana anaonekana akitumia mfuko wa plastiki kunywa maji kwa ustadi mkubwa. Amekaa chini ya kivuli cha mti ili kuepuka joto kali la mchana. Mkono wake wa kushoto umevaa bangili ya rangi ya chungwa ikiashiria labda mapenzi kwa mitindo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya asili yenye utulivu.

Hapa ni katikati la jiji la Nairobi. Kama ilivyo desturi ya jiji, kuna msongamano wa watu na magari. Ilhali, kuna askari wa barabarani, ambao wanawajibika katika kuhakikisha ya kwamba, madereva wote wanafuata sheria vilivyo, ili kupunguza msongamano.

Hiki ni kituo cha magari; kimo katikati mwa jiji, kuna abiria, madereva na watazamaji haswa kuna matatu yenye rangi ya machungwa iliyo na kibao kinachoonyesha iendako. Nyuma yake kuna mwanaume mmoja, anayepita akiwa amebeba bahasha mkononi ya rangi ya kaki.

Hapa ni katikati ya jiji la Nairobi. Kama ilivyo desturi kuna msongamano wa watu, mabasi na pikipiki. Askari wa barabarani wameshika doria ipasavyo.

Hiki ni kituo cha mabasi, kwa aina ya citi hoppa. Nambari arubaini na sita . Usajili KBT 248 D.

Hiki ni kituo cha basi na matatu, kimo katikati mwa jiji lililo na majumba makubwa yenye gorofa na yenye ustaarabu mkubwa. Kuna abiria na madereva na watazamaji katika kituo hiki. Haswa, kuna matatu yenye rangi ya chungwa iliyo na kibao kinachoonyesha litakako enda kuanzia mwanzo wa safari mpaka tamati.

Usafiri wa umma aina ya matatu unaonekana katika mazingira ya jiji la Nairobi. Abiria wanapanda matatu huku wengine wakisubiri, Hali inayoashiria shughuli za kawaida za usafiri. Gharama ya nauli inaonekana kwenye gari, jambo linalotoa taarifa kuhusu safari. Huenda watu wanasafiri kuelekea kazi au shughuli zao mbalimbali za kila siku.

Barabara kuu imejaa magari na pikipiki zinazoelekea maeneo mbalimbali kama Thika, Ngara na Juja. Watu wanatembea kando kando huku wengine wakikinga jua kwa miavuli. Daladala na bodaboda zinashughulika katika usafirishaji wa abiria. Mandhari ya jiji inaonyesha shughuli nyingi za kila siku na majengo ya biashara pembeni.

Hili ni basi la kampuni ya usafiri la metro, lina rangi ya buluu, limeegeshwa katika kituo ili wasafiri wapande. Usajili wake umeandikwa hapa nyuma.

Hapa ni katika jumba la kuhifadhi mambo na vitu vya kale, kwa umaarufu Archives . Limo katikati mwa jiji la Nairobi. Mabasi yanapita hapo kando yakielekea kwenye kituo cha magari. Askari wa barabarani wameshika doria kuhakikisha hakuna msongamano wala hatia yoyote itakayozuia wasafiri kwenda safari.

Hapa ni katikati mwa jiji. Kuna msongamano wa magari yakiwemo mabasi na malori. Watu wamesimama kando huku wengine wakivuka barabara.

Hapa ni katikati mwa jiji la Nairobi. Kuna gari lekundu kwa umaarufu kama matatu, la kubeba abiria. Limesimama ili abiria washuke, kuna wengine walioko ndani wamekaa, maana hawajafika wanakoenda. Kondakta yuko chini, akingoja wanaoshuka watoke, ili gari liendelee na mwendo.

Hiki ni kituo cha mabasi, haswa basi ya kampuni ya usafiri ya Metro. Kunao abiria waliomo ndani na wengine wamo nje. Mlangoni kuna kibao kikubwa kilichoning'inia kinachoonyesha nauli na ambako basi hili linaenda.

Hapa ni katika jiji la Nairobi. Kwa upande wa kushoto kuna benki, upande wa kulia kuna kituo cha mabasi kwa umaarufu kama KBS na City Hoppa. Kuna watembeaji wanaopita wakipanda na kushuka. Kunaye kondakta wa basi moja ambaye ameshikilia kibango kilicho na nauli na ambako basi hili linaenda.

Hapa ni katikati mwa jiji la nairobi, katika kituo cha magari kwa umaarufu kama archives . Gari moja la usafiri limewekelewa kibao juu linaelekea Nakuru na nauli imeandikwa.

Barabara moja ya mjini imejaa magari ya usafiri wa umma yakiwa yamesimama kwenye msongamano. Mtu aliyevalia sare ya trafiki anasimamia mpangilio wa magari hayo katikati ya jiji. Jengo refu lenye mabango ya matangazo linaonekana pembeni mwa mtaa huu, watu wengine wakiwa kwenye bodaboda na magari madogo wanaendelea na shughuli zao.

Hiki ni kituo cha magari kilimo kati mwa jiji. Kina mabasi ya kubeba abiria. Hili lekundu lina michoro mingi yenye mitindo ya kisasa. Mama mjoa analiabiri huku wengine wakipita kando na nyuma wakienda shuguli zao. Kuna kibao kinachoning'inia mlangoni kuonyesha njia litakalolipitia.

Mandhari yanaonyesha barabara kuu, ndani ya jiji la Nairobi. Kuna magari mengi kama vile mabasi na malori. Watu pia wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Majengo ya ghorofa ya kibiashara pia yanaonekana.

Hapa ni katikati mwa jiji la Nairobi kutokana na majumba ya kibiashara yanayoonekana pembeni. Magari mengi yako katika msongamano yakiwemo mabasi na malori.

Hili ni barabara lenye makutano. Kuna magari yanayoenda kaskazini, mashariki, magharibi na kusini. Kuna malori matatu, pikipiki, mabasi na za kibinafsi. Watembea kwa miguu pia wamo katika pilkapilka zao.

Hapa ni katika kituo cha magari. Kuna matatu mbili zilizoegeshwa hapa ili zibebe abiira. Moja yazo ni ya kampuni ya usafiri ya LA. Imewekelewa kibao juu cha kuonyesha nauli na ambako litapitia. Kuna watu wengi wanaopita kando na nyuma huku dereva akisubiri lijae ili anze mwendo.

Barabara hili liko ndani ya jiji la Nairobi. Magari mengi yanaonekana yakisafiri pande zote mbili. Matangazo makubwa yanaonekana pembezoni, usafiri mbalimbali kama vile basi na lori unaendelea eneo hili. Mimea imepandwa katikati ya njia ikitenganisha upande mmoja na mwingine. Anga lina mawingu na kuashiria hali ya hewa ya kawaida.

Kuna mfumo wa mabomba ya rangi ya samawati pamoja na vifaa vya mitambo vinavyohusiana, ambavyo vinaweza kuwa sehemu ya kituo cha kusafisha maji safi au ya taka.

Hii ni mashine ya kusukuma maji. Inatumika katika mfumo wa kusafisha au kuchuja vinywaji. Inaonekana kuna bomba kadhaa zilizounganishwa kwa umakini, kuhakikisha mzungumko mzuri. Vifaa vyake vimetengenezwa kwa chuma na plastiki ilikuhimili shinikizo la ndani. Mfumo huu unaonekana kuwa sehemu ya mashine kubwa ya viwandani inayohusiana na usindikaji wa maji.